Pana watu watatu. Mmoja ni daktari anayedunga wa pili ambaye ni mtoto. Wa tatu anaonekana ni mzazi wa anayedungwa sindano.

Hii ni picha ya chanjo. Kuna chupa mbili ndogo zenye dawa inayoitwa MMR Mbili.

Hapa pana chupa ndogo ya chanjo inayoitwa, MMR Vaccine. Kando yake pana sindano.

Hapa pana tembe za dawa zilizo zilizomo kwenye kikapu cha rangi ya machungwa. Nyuma yake kuna kiboksi cha dawa ziitwazo "Azithromycin Tablets".

Hapa pana watu wawili, mmoja amelala kitandani, mwingine amekaa.

Hapa pana boksi nyeupe iliyoandikwa, Measles, Mumps. Kando yake pana kichupa kidogo cha chanjo. Upande mwingine pana sindano.

Pana chupa moja ndogo inayoonekana kuwa iko na chanjo. Kando yake pana sindano ambayo haijafunguliwa.

Hapa ni pahali penye mafuriko ya mto. Pana maji machafu na watu wawili. Mmoja anamsukuma mwenzake aliye juu ya pikipiki.

Hapa pana chupa sita nyeupe ambazo hazijafunguliwa. Zina mwonekano kuwa na dawa za kienyeji kutoka kampuni ya Zephania Life Herbal Clinic.

Wanawake wawili. Mmoja anakaa kumfundisha mwingine kwa kushikilia kitabu. Pana televisheni, kitanda na nguo tofauti ukutani.

Hapa pana watu wanne. Wawili wa kike wamevaa majoho meupe. Mmoja mwanaume ameketi kwa kiti. Kando yao kuna meza.

Hapa pana watu wawili. Mmoja ni daktari amevaa barakoa. Mwengine ni mgonjwa amekaa kwa kiti akihudumiwa.

Hii ni chupa nyeupe ndogo ya chanjo inayoitwa Ibuprofen. Nyuma yake pana chupa zingine tatu za chanjo.

Hapa pana watu wanne, wawili wanaosha mikono kwenye pipa, wengine wamesimama, kando yao pana mimea mingi, nyuma pana kijumba.

Hapa pana mtu aliyekaa kwenye kiti. Anaonekana kufanyisha mikono yake mazoezi. Kando kuna daktari mwenye shati ya rangi ya samawati.

Hapa pana daktari wanne waliovaa makanzu ya rangi ya samawati. Moja amekaa. Kuna mtu mwingine amelala akifanyiwa upasuaji.

Hapa pana mtu aliyelala kitandani, ni mwanaume aliyevaa vesti amefungwa bandeji kichwani na mkononi.

Hapa pana watu wawili. Mmoja ni mgonjwa ambaye anatibiwa na ameketi kwenye kiti. Mwingine ni daktari wa meno anayemshughulikia wa kwanza.

Hapa kuna watu watatu. Mmoja ni nesi anayeonekana kumdunga sindano wa pili ambaye ni mtoto. Watatu ni mama yake mtoto na amembeba anapotibiwa.

Hapa pana daktari wa kike amembeba mtoto mkononi. Nyuma yake kuna mlango wa rangi ya kijani.

Hapa ni katika kituo cha dharura hospitalini. Pana watu wa kutoa huduma za kwanza. Pana manesi na mmoja wa hao watu wa huduma za kwanza ameshika vitanda.

Pana watu watatu. Mmoja ni daktari ambaye anamduga chanjo mtoto mdogo ambaye ni wa pili. Watatu anakaa mamake wa pili kwa sababu amemshikilia anaposhughulikiwa.

Hii ni boksi ya dawa inayoitwa, CBD Pain Cream, yaonekana kuwa na dawa ya kupunguza maumivu.

Hapa pana watu wawili. Wa kwanza ni nesi, aliyevaa shati la rangi ya samawati, pamoja na barakoa. Wa pili ni mgonjwa aliyelazwa kitandani, amevaa miwani.

Hili ni jengo ambalo ndani yake yaonekana kuwa daktari na nesi ambao wanashughulikia wagonjwa wenye shida ya meno.

Huu ni mkono wa bahari. Katikati pana mtumbwi mmoja ambao uko na mtu mmoja anaouendesha. Umebeba mizigo mingi sana.

Hapa pana wanawake wawili. Mmoja ameshika kipaza sauti. Kando yao pana majumba mengi.

Mfanyakazi ambaye amevaa joho jeupe na barakoa ya buluu na kofia nyeupe amesimama kando ya mitungi ya gesi, anaonekana kupima kilo.